Mitambo tofauti tofauti kwa ajili ya kufua umeme imesimamishwa imara tayari kuhakikisha nishati hii muhimu kwa jamii inapatikana kwa wingi na ya kutosha bila kukatika.

Vifaa na mitambo mbalimbali inayotumika kufua umeme, ikiwa imesimama imara kuhakikisha nishati hii muhimu haikosekani wala kupungua kwenye jamii ambayo inakimbizana na shughuli zake za kila siku.

Nguzo mbili za umeme zimesimamishwa katikati ya makazi ya watu zikiwa na vifaa tofautitofauti juu yake, pamoja na nyaya zilizotoka kuelekea mitaani ilikupelea nishati hii muhimu kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Vifaa na mitambo mbalimbali imesimamishwa imara kwa ajili ya ufuaji wa umeme ili kuhakikisha nishati hii muhimu inapatikana kila eneo ikiwa ni pamoja na maeneo ya viwandani kwa ajili ya kuchakata na kupata bidhaa tofauti tofauti zinazotokana na mazao.

Nguzo ya umeme imesimama imara kando ya barabara, huku nyaya zake zikitoka na kwenda uelekeo tofautitofauti kwa ajili ya kupeleka nishati hii muhimu hasa viwandani ambapo zinachakatwa bidhaa tofautitofauti.

Nguzo mbili za umeme zimesimamishwa imara kando ya jengo la makazi ya watu. Juu yake kukiwa na vifaa tofautitofauti kama vile nyaya nyembamna na zilizo nene, zilizotoka kuelekea majumbani na maofisini pamoja na viwandani, kupeleka nishati hii kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Nguzo ya umeme iliyosimamishwa kando ya makazi ya watu, juu yake vipo vifaa tofautitofauti kama vile transifoma, ambayo hutumika kupima kiasi cha nishati inayotoka, ikihatarisha maisha ya wote wanaoishi eneo hili, pale ambapo itazidiwa nguvu na kulipuka.

Nguzo ya umeme iliyosimamishwa pembezoni mwa ukuta wa makazi ya watu, ikiwa imebeba nyaya nyingi juu yake, zikielekea maeneo tofautitofauti ili kuhakikisha nishati hii muhimu inapatikana kila mahali.

Nguzo ya umeme iliyosimama kando na nyumba na ghorofa, ambayo ndani yake kuna makazi ya watu wakiendelea na shughuli zao za kila siku wakati ambapo mitambo na vifaa vilivyopo juu yake vikiendelea kusafirisha nishati hii muhimu kwa jamii.

Nguzo ya umeme imesimamishwa katikati ya msitu, juu yake zipo nyaya zilizoelekea maeneo tofautitofauti ili kupeleka nishati hii muhimu kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Nguzo mbili za umeme zimesimamishwa pembezoni mwa mji, juu kuna vifaa tofauti tofauti pamoja na nyaya zilizotoka, ili kupeleka nishati hii maeneo mbalimbali hasa yale ya vijijini ambayo bado hayajafikiwa.

Vifaa mbalimbali vipo juu ya nguzo mbili za umeme ikiwa ni pamoja na nyanya zilizotoka na kuelekea maeneo mbalimbali, ili kuipeleka nishati hii muhimu kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Eneo maalumu kwa ajili ya watembea kwa miguu kuweza kuvuka, gari imesimama na kumpisha mwanaume mmoja anayepita na kuelekea upande wa pili ili kuendelea na shughuli zake za kila siku.

Taa zinazotumika kwa ajili ya alama za barabarani moja imewaka ikiashiria ni wakati sahihi kwa watembea miguu kuvuka na kwenda upande wa pili kwa usalama zaidi.

Katika barabara iliyojengwa kwa kiwango cha lami, watu ni wengi wakijaribu kuvuka na kwenda upande wa pili kwa kupitia sehemu maalum iliyotengwa kwa ajili ya watembea kwa miguu.

Watu wengi wanaume kwa wanawake wapo katikati ya mji wakivuka kwenye barabara iliyojengwa kwa kiwango cha rami kila mmoja akiwa anaendelea kwenda kwenye shughuli zake za kila siku na magari nayo yakifanya usafirishaji.

Wanaume wafanyakazi na wajenzi wa barabara kwa kiwango cha rami, tayari wamefika na wanaendelea na shughuli yao huku gari ambayo huwa inawaletea malighafi wanazozitumia ikiwa imeegeshwa pembeni.

Gari kubwa inayotumika kwa ajili ya kusafirishia malighafi tofautitofauti, ikiwa ni pamoja na zile zinazotumika wakati wa kujenga barabara katika kiwango cha lami.

Watu wengi wanaume kwa wanawake wamejaa kwenye kituo cha daladala, wakisubiria usafiri ili waweze kurejea majumbani baada ya shughuli na mihangaiko ya siku nzima.

Mwanaume anayefanya biashara kwa kutumia chombo cha usafiri aina ya bodaboda tayari amepata abiria akiendesha kwa umakini wa hali ya juu ili aweze kumfikisha anapokwenda salama.

Barabara iliyotengenezwa kwa kiwango cha lami ikiwa na njia mbili, zote zenye magari yanayoelekea maeneo mbalimbali ili watu waendelee na shughuli zao za kila siku, huku watembea kwa miguu nao wakielekea kwenye safari zao.

Mwanaume anaefanya kazi ya usafirishaji kwa kutumia pikipiki (bodaboda), teyari amewasili eneo la tukio ambapo alielekezwa na sasa ana mkabidhi mteja wake kifurushi alichomletea.

Eneo maalumu lililo tengwa kwa ajili ya kumwagia takataka wajasiramali wadogo wadogo wakiendelea na shughuli yao ya kutafuta chupa za maji na zile za soda, huku gali iliyotoka mtaani imefika ili kuzimwaga na kurudi kuendelea na shuhuri hii ya kuzikusanya.

Kifaa kinachotumika kwaajili ya kutupia taka ngumu nyumbani na ofisini, kikiwa kimewekwa tayari ili baadaye kikishajaa kitolewe nje na kuwekwa kando ya barabara, gari zinazopita kuelekea jalalani ziweze kubeba na kupeleka.

Wananchi kutoka mitaa mbalimbali wameizingira gari iliyobeba takataka, baada ya kuzileta na kuhakikisha zinapakiwa ili kuyafanya mazingira yabaki salama, masafi kwajili ya wakazi wote wa maeneo haya.

Vifaa vinavyotumika kwa ajili ya kuhifadhia taka ngumu tayari zimejaa, na wanajamii wamezitoa na kuweka nje ya nyumba zao, huku mfanya usafi wa mji akipita na kuzibeba, kupeleka kwenye gari na safari ya kuelekea jalalani kuanza.

Chombo maalumu kinachotumika kwa ajili ya kuhifadhia taka ngumu, kikiwa bado kipo tupu; watu wakiendelea na shughuli zao ili baadaye kikijaa waweze kukitoa nje kando ya barabara na kupelekwa kumwagwa eneo rasmi lililotengwa.

Wanaume kwa wanawake wanao fanya usafi wa jiji wakiendelea kuzitoa takataka zilizotupwa eneo, ambalo sio rasmi ili baadae kuzipakia kwenye gari na kupeleka jalalani.

Wafanyakazi wanawake kwa wanaume walioajiliwa ili kusafisha katikati ya mji, wakiendelea na shughuli hiyo ya usafi, huku wakiwa wanatumia vifaa mbalimbali kama vile beleshi na mifagio.

Wafanyakazi wanaosafisha mji, wakiwa wamevalia mavazi na vifaa maalumu, wakiendelea kuzitoa takataka zilizotupwa eneo lisilo rasmi, ili kuhakikisha mazingira ni safi na salama kwa ajili ya wakazi.

Wafanyakazi wa usafi katikati ya mji wakiendelea na zoezi la kubeba takataka zote zilizowekwa kando ya barabara, kuzipakia kwenye gari maalumu ya kubeba, ili kuanza safari ya kuelekea kuzitupa eneo lililotengwa nje ya jiji.

Vifungashio vinavyotumika maalumu kuhifadhi takataka ngumu, tayari zimejaa na wanajamii wamezifunga vizuri, kuzipeleka pembezoni mwa barabara ili gari inayopita iweze kuzipakia na kuanza safari ya kuelekea jalalani kuzimwaaga.

Wanaume walioajiliwa kufanya usafi mitaani, wakiendelea na shughuli hii wakitumia vifaa tofauti tofauti kama vile mifagio ya miti, pamoja na chepe wanayoitumia kwaajili ya kuzolea.

Taka nyingi zimejaa na kusambaa eneo la jalalani, huku zikisubiriwa ziweze kuoza kabisa na baadae ipatikane mbolea inayotumiwa na wakulima katika kustawisha mazao yao.

Kifaa kinachotumika kwa ajili ya kuhifadhia taka ngumu kikiwa ndani ya ofisi inayoonekana safi, mazingira yake yanavutia; kikiwa bado hakijajaa ili baadae kukitoa nje kwa ajili ya magari yanayopita kuzichukua na kuzipeleka jalalani.

Takataka nyingi zimetupwa na kusambaa katika eneo lisilo rasmi kando ya ukuta wenye makazi ya watu. Huku zikiashiria baadaye kusababisha mlipuko wa magonjwa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kipindupindu.

Vifaa maalumu vinavyotumika kuhifadhia taka ngumu hasa nyumbani na maofisini, vikiwa tayari vimejaa na kutolewa nje, kusubiria gari inayopita ili kuzibeba na kuzipeleka eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya kuzimwaga.

Vifaa viwili tofauti vinavyotumika kuhifadhia taka ngumu majumbani na hata ofisini, tayari vimejaa na vimetolewa nje, ili wafanyakazi wa usafi wa mji wapite na kuzipakia kwenye gari, kupeleka jalalani.

Vifaa vya plastiki vinavyotumika kuhifadhia taka ngumu vimejaa na kukusanywa sehemu moja, ili gari ya kubebea inapopita iweze kupakia na kupeleka eneo rasmi liliotengwa kuzimwaga huko jalalani.

Vifaa vinavyotumika kwa ajili ya kuhifadhia taka zimeegeshwa pembezoni mwa ukuta, huku vikusubiriwa viweze kujaa kutolewa mtaani karibu na barabara ili gari inayopita kuelekea jaralani iweze kuzipakia.

Chombo kilichotengwa kando ya nyumba pembezoni mwa barabara, ambacho wanajamii wanatumia kuhifadhia taka ngumu zote, ili baadaye kikijaa gari lije lipite na kuzibeba na kuzipeleka eneo maalumu lililotengwa jalalani.

Vifaa vinavyotumika kuhifadhia taka ngumu nyumbani na maeneo mengine, tayari zimejaa kutolewa nje iligari inayopita iweze kuzipakia na kuzipeka eneo lililotengwa jalalani.

Gari kubwa inayotumika mahususi kwa ajili ya kubeba takataka mitaani ikiwa imejaa kupita kiasi, huku wafanyakazi wake wakiendelea kuzibeba na kuzijaza kwa safari ya kuelekea jalalani na kuzimwaga.

Vyoo vitatu vinavotumiwa na wanaume vikiwa kwenye usafi wa hali ya juu, ili kuhakikisha watumiaji hawapati magonjwa mbalimbali hasa yale yanayoweza kuambukizwa kwa watu wengine.

Wanaume kwa wanawake walioajiriwa kusafisha katikati ya mji, wakiendelea kukusanya na kuzibeba takataka zilizowekwa mtaani ili kuzipakia kwenye gari na kuzipeleka eneo maalumu lililotengwa na kuzimwaga.

Vyombo tofauti tofauti vya plastiki kama vile; glasi, vikombe, vijiko ambavyo hutumika tu mara moja vimekusanywa sehemu ili kwenda kutupwa jalalani.

Gari maaalumu linalotumika kubebea taka ngumu mtaani likiwa limeegeshwa wakati wafanya usafi wakizibeba na kuzipakia ili baadae kuanza safari ya kuelekea kuzimwaga jalalani.

Vifaa tofautitofauti kwaajili ya kuhifadhia taka ngumu nyumbani na maofisini vinauzwa, vyenye rangi, ukubwa na muonekano tofautitofauti, ili kuyafanya mazingira yawe safi, salama na rafiki kwa ajili ya wakazi.

Chombo kinachotumika kutupia taka ngumu maofisini na majumbani chenye rangi ya bluu, kikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa, ili kwenda kuhakikisha mazingira yanabaki kuwa safi, salama na rafiki kwa ajili ya wakazi.

Chombo kinachotumika kwa ajili ya kuhifadhia taka ngumu majumbani na hata ofisini kikiwa tayari kimejaa huku wakijiandaa kukitoa nje ili gari inapopita iweze kubeba na kupeleka jalalani.

Mifuko inayotumika kutunzia taka ngumu, tayari imejaa na wanajamii wameitoa na kuiweka kando ya tanki linalo tumika kutunzia maji safi na salama kuhatarisha magonjwa kwa wale ambao wanayatumia.

Tenki jeusi limewekwa juu ya vyuma, ambalo linatumika kuhifadhia maji yaliyo safi na salama, hutumika hasa majira ambayo hayapatikani kwa urahisi kuwasaidia wakazi wa eneo husika.

Matanki mengi yenye rangi nyeusi yanayotumika kuhifadhia maji yaliyosafi na salama hasa msimu ambao bidhaa hii inakua adimu kuipata, hivyo watu hununua na kuweza kuyatumia kwa matumizi yao tofautitofauti.